Katika soko ambapo kunauzwa mabeli na manguo halafu kuna mtu mmoja ambaye anakula vyakula vya mtaani akitumia njia ya mkokoteni ya kuskuma vifaa vinavyouzwa ni kama mayai.

Duka la kuuza shanga ambalo linauza shanga yenye aina mbalimbali. Yenye mishipi, kuna shanga ya kuweka shingoni, kuna ile ya mguu ya kiunoni na kila kitu, ambao pia wanauza mifuko ya kubebea.

Katika chumba cha maonyesho cha magari ambapo watu watatu wamesimama, mmoja akiwa ni yule anayeuza sera na wawili ambao wamekuja kununua gari, anaonekana kuwa anajaribu kuwaonyesha wenzake na kuwaeleza ili aweze kuwateka ili waweze kununua gari.

Soko ya kuuza chakula aina mbalimbali kama vile; ndizi, nyanya, matunda yenye aina ya maembe, kabeji, viazi, mahindi ,wanunuzi wamesimamawanaeza kununua kile ambacho wanahitaji.

Gari ya rangi ya fedha lime park kwenye eneo la nyasi, ikiwa na magurudumu makubwa na vioo vyeusi. Kuna magari mengine kadhaa ya rangi tofauti yame park nyuma kwenye sehemu Ile Ile huku mazingira yakiwa na miti ya kijani na anga safi ya bluu.

Duka la kuuza maziwa ambalo linaitwa Yatina Milk. Ambapo nje ya duka kuna jiko na sufuria ambayo imewekwa juu. Nje pia kuna nmandoo na vibuyu. Ndani ya duka hii watu wanaonekana wakiwa wameketi chini karibu na meza.

Duka la MOUNT BKENYA MILK DEPOT ambalo linauza maziwa pekee, linauza maziwa ya aina mbalimbali kama vile maziwa ya kugandisha na maziwa ya kupikia chai ambayo ni maziwa ya kukamuliwa au ile ya paketi.

Mkono wa mtu ambao umeshikilia simu ya mkononi inaonyesha menu ya huduma za mpesa kwenye Skrini kuna chaguzi mbalimbali kama kutuma pesa, kutoa pesa na kulipa kutumia mpesa na zingine zote zikiwa na rangi ya kijani.

Lori la kubeba magari limejaa magari mapya yaliyopangwa kwa uangalifu Ili kuhakikisha hayaanguki au kuharibika wakati wa usafirishaji. Magari haya yanaonekana kuwa safi na yanapangwa kwa njia inayowezesha usafirishaji salama kuenda sehemu tofauti tofauti.

Mtu anayehesabu shilingi elfu moja za Kenya labda kubaini kwamba ni pesa ngapi alizoshika mkononi. Elfu moja ndio pesa yenye kiwango cha juu zaidi nchini Kenya.

Sehemu ama duka ya kuuzia viatu ambapo kunauzwa viatu vya aina tofauti tofauti na pia yenye rangi tofauti tofauti kama vile ya kijivu, nyeusi, nyeupe, nyekundu, bluu na rangi zinginezo ambavyo imepangwa kwa kuning'inia ambavo kiatu kinaning'inia juu ya kiatu kingine.

Vibanda vya kuuza chakula yenye aina tofauti tofauti ambapo vyakula vyenyewe vimewekwa katika vibanda tofauti tofauti kama vile avokado , mahindi, tikiti maji na nanasi iliyo ning'inishwa na kamba kutokea juu.

Risiti ya mapato ya kampuni ambayo inaitwa Kenyan Ports Authority ambayo inaonyesha jina la mteja, African Cotton Industry, terehe ambayo ilitolewa ambayo ni tarehe 28 mwezi wa sita mwaka wa 2013 na nambari ya risiti.

Duka la kuuza maziwa ambalo linaitwa, Kieni Dairy Products, ambalo kuna yule ambaye anaingia. Nje yake kuna galoni la kuweka maziwa, pia kuna ndoo ya kuweza kupanguza ili mazingira yawe safi.

Mtu anapanga pesa kulingana na pesa ya kiwango cha juu hadi kile cha kiwango cha chini. Kama vile elfu moja, mia tano, mia mbili, sarafu za shilingi ishirini, sarafu za shilingi kumi, na sarafu za shilingi tano.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ambayo ina rangi ya hudhurungi. Mbele yake, kuna picha ya aliyekua rais wa kwanza Kimo Kenyatta. Nembo ya taifa, nambari ya mfululizo na alama za usalama.

Mabanda ya kuuza matunda ambayo inauza matunda yenye aina mbalimbali kama vile nanasi, ndizi, tikiti maji, maembe na matunda mengineyo ambayo pia imejengwa kutumia magunia.

Kibanda cha kuuza shanga. Kinauza shanga zenye aina mbalimbali kama vile za kiunoni, za mkononi, za mguuni, hadi zile za maskioni, teo, na hadi mikoba. Mama mmoja ameketi chini, anazitengeneza kwa uangalifu na ubunifu.

Ni katika soko ambapo watu wengi wanaonekana wakifanya shughuli zao. Wauzaji wanatumia miavuli kujikinga na jua , na shughuli za soko zinaonekana zikiendelea.

Katika duka la kuuza nguo la kiasili la kiafrika ambalo nguo zimepangwa kwenye rafu vizuri zinavutia, nguo hizi zimepangwa hivo kurahisisha wakati mnunuzi anatafuta nguo.

Kibanda cha kuuza mashanga ambayo inauza mashanga tofauti tofauti kama vile Ile ya kichwa, ya shingo, ya kiunoni, ya mguuni, mkononi, masikioni na kila mahali.

Magari ambayo yameegeshwa katika kiwanja, yenye nyasi, inayovutia. Watu ambao wamesimama, kila mmoja anaangalia pande yake. Kando magari haya, kuna miti mirefu mirefu ina majani ya kijani kibichi.

Kibanda la kuuzia vyakula vya nyumbani na matunda kama vile viazi, vitunguu na nyanya. Vitu hivyo vimepangwa kila mmoja katika sehemu yake kurahisisha uchaguaji.

Duka la kuuza michongo, ambapo watu wanauza bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa kwa mikono, kwa ustadi wa hali ya juu. Bidhaa hizi ni pamoja na vitu kama vitu vya shanga, vinyago vya ngozi na mapambo ya nyumba. Michongo hizi, hutengenezwa kwa kutumia, mbao, ngozi, shanga au chuma.

Duka maalum ya kuuza vifaa vya gari kama vile matail , breki , taa ,mafuta na vifaa vinginevyo vya matengenezo ya gari . Bidhaa zimepangwa kwenye rafu kwa utaratiibu . Kando na kuuza vifaa hivi duka pia lina huduma la Mpesa ambayo unasaidia wateja kufanya malipo kwa urahisi.

Vibanda vya kuuza matunda ambavyo vimepangika katika mpangilio maalum kila mtu na pande yake, kuna watu ambao wanachagua matunda ili waweze kununua, vibanda hivyo vinauza matunda yenye aina mbalimbali kama vile maembe na ndizi ambazo zimeiva na zile ambazo hazijaiva ambazo zimening'inizwa juu ya kibanda.

Buti la kampuni linaloitwa kopokopo linalosaidia katika kuimarisha biashara. Lina sehemu mbili la kuingiza taarifa, moja kwa kuwekwa barua pepe na nyingine kuweka neno Siri, na baada ya hapo Kina kitufe Cha ku sign in kinachomwezesha mtumiaji kuingia kwenye account yake.

Shilingi ya elfu moja ya Kenya ya kitambo amabayo imechorwa aliyekuwa rais wa Kenya wa kwanza, Jomo Kenyatta, ina nembo ya Kenya na alama ya banki kuu, nyuma yake imechorwa ndovu.

Magari mengi yameegeshwa kwa mpangilio mzuri. Yamewekwa kwa mstari unaofuata kanuni za usalama na urahisi wa kuingia na kutoka. Hii inasaidia kuepuka msongamano na kuhakikisha kila gari lina nafasi ya kutosha bila kuzuia magari mengine. Magari haya ni aina tofauti tofauti. Kando ya magari haya , kuna chumba refu la ghorofa.

Tangaso la kampuni ambalo linaitwa BIMA RAHISI linalotoa bima ama huduma zake kwa watu wenye bodaboda ambao unalipia shilingi elfu mbili Mia tano (2500).

Kibanda cha kuuza chakula ambapo kuna ndizi ambayo ina rangi ya kijani kibichi ambayo bado haijaiva. Kuna ndizi ambayo imeiva kuna nyanya na matunda yenye aina mbalimbali. Pia kuna kisu ambayo inasaidia kukata kamba au kusaidia kutoa ndizi kwenye mkunga.

Kibanda cha kuuzia vyakula vya aina tofauti tofauti kama vile; viazi, mahindi , karoti, nyanya , ndizi ,ndimu ,maembe na hata pilipili hoho, vitu hivi vimewekwa katika vifaa tofauti tofauti kama vile boksi ,karatasi ,ndoo na vitu vinginevyo.

Gari yenye aina ya Mercedes yameegeshwa kando, yako katika maonyesho yanavutia na kuonekana kuwa yenye thamani kubwa sana.

Magari yenye aina mbali mbali na yenye rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe na nyeusi yameegeshwa kwenye kiwanja, kuna watu ambao wamekaa juu ya gari na kuna yule ambaye amekaa chini wakiangalia mbele yao. Kuna yule amesimama ambaye anaangalia upande tofauti.

Tangazo la kampuni ya kutoa bima ambalo inaitwa Private Car Insurance, ambalo inaweza kutoa bima kwa magari, ambalo mwezi mmoja ni shilingi elfu moja na mwaka mmoja ni shilingi elfu tano.

Watu watatu, wawili wakionekana kuwa juu ya gari wakiwa na magaloni mmoja akiwa amevaa ovaloli anayamimina maziwa. Huku kunaonekana kuwa sehemu ambapo maziwa huuzwa na hata kuwekwa.

Watu wawili ambao wamesimama huku wakitabasama mmoja wao wa asili ya kiafrika na mwingine asili ya kizungu wameshikilia makaratasi ambapo yule mwenye asili ya kizungu anamweleza kitu yule mwenye asili ya kiafrika.

Tangazo la kampuni ya MayFair Insurance kuhusu bima kwa wakandarasi . Mwanaume amevaa shati jeupe na tai la blu amesimama na mikono imekumbatiana . Ana kofia ya usalama, tangazo linasema kuwa mambo yanayolindwa ni kama tetemeko la ardhi, upepo mkali, mafuriko , ujenzi duni , moto, radi na mlipuko.

Magari yenye aina mbali mbali yameegeshwa katika kiwanja, watu wamesimama wakiangalia katika pande tofauti tofauti. Kando ya magari hayo kuna miti mirefu mirefu ambayo ina matawi ya kijani kibichi.

Magari tofauti tofauti yaliyoegeshwa kwenye kiwanja. Kando ya magari haya kuna hema ambaye imeshimamishwa, kumaanisha kwamba wenyeji wa magari haya waliyaegesha magari yao, ili kuelekea kwenye sherehe.

Kibanda kinachouza vyakula vya matumizi za nyumbani kama vile nyanya, kitunguu, karoti, ndimu, pilipilihoho, kitunguu saumu na matunda mengineyo.

Watu wako sokoni wakiwa wakinachagua bidhaa mbalimbali kama vile ndizi na malenge na bidhaa zinginezo, wengi wao wamevalia majaketi wengine wakiwa wamevalia magambuti na wengine wakiwa wanatumia mwiafuli na kando yao kuna bwago la maji na matope ambayo inaashiria kwamba kuna mvua imenyesha ama inaendelea kunyesha.

Hili ni tangazo la kampuni ambalo linaitwa LetsGo insurance ambalo wanatoa huduma mbalimbali ili kulinda nyumbani. Wamevalisha kofia kwenye nyumba iki kuashiria huduma ambazo wanatoa ili kuhakikisha kwamba nyumbani iko salama.

Gari yenye aina mbalimbali imepakiwa kwenye kiwanja iliyo na nyasi ya kijani kibichi . Kuna wale ambao wamekalia juu ya gari wakitazama mbele, kuna Yule ambaye amekaa chini. Mwenzao amesimama kando akiangalia upande mwingine.

Katika soko la kuuza nyanya, ambapo nyanya imepangwa kwenye kreti ya mbao. Nyanya hizo ni nyekundu na zinavutia macho. Mkulima Mmoja anazipanga vizuri kuhakikisha ya kwamba zinatoshana. Kuna yule ambaye amesimama kando ya mkokoteni akingoja kupewa kazi ya kusafirisha.

Muuzaji ambaye amevalia nguo nyeupe, yaonekana kuwa anampimia mnunuzi wake maziwa. Kutoka kwenye milk Atm ambayo ina colour nyeupe na ya rangi ya kijani. Mfumo huu hutumiwa kununua maziwa ya bei yoyote.

Mikoba ya kienyeji ambayo imeshonwa na imewekwa chini katika mpangilio maalum Ili kuonyeshana na kuwaleta wanunuzi . Mikoba hii hushonwa na wa kina mama katika jamii wakati ambao hawana kazi.

Magari yenye aina tofauti tofauti yameegeshwa katika kiwanja kilichi na rangi ya kijani kibichi magari haya yana rangi tofauti tofauti kama vile kuna yale magari ambayo ni meupe kuna ambayo ni meusi na Kuna Ile gari ambayo ina rangi ya kijivu.

Duka la vipodozi ambapo limegawishwa mara mingi, upande moja ni saluni na ingine ni ya kuuza vipodizi, kuna mama ambaye anamsuka mteja wake. Nje kumewekwa viti vya wateja kukaa chini wakingoja kupewa huduma.

Jumba ambalo lina maduka mengi sana kama vile banki, hoteli, kinyozi, na maduka mengineo ambazo zinatoa huduma mbali mbali. Kwenye magari ambayo yameegeshwa hapa nje, wanaonekana kuwa ni kama wameenda kupokea huduma mbali mbali.

Gari nyeupe lenye usajili wa KDH 990 J limeegheshwa barabarani ,kando yake kuna miti iliyo na matawi ya kijani kibichi inapendeza.

Magari ambayo ni ya kampuni inayoitwa Mercedes centre limited, yamewekwa katika maonyesho huku magari yakiwa yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi na nyeupe. Yamepangwa katika mpangilio mzuri kuacha nafasi ya kusaidia mnunuzi kupita na kuangalia kukagua gari ili aweze kununua.

Tangazo la bima ambayo inaitwa Imana ambayo inatoa huduma ya kuilinda mwendeshaji wa pikipiki ambayo inalipiwa shilingi 1500 kwa mwezi moja au kwa miezi kumi na miwili shilingi 12,500.

Chumba cha maonyesho cha magari ambapo magari yamepangiliwa vizuri hadharani ili kuweza kusaidia wateja kuchagua na kununua gari ambayo inawapendeza. Magari haya yana rangi yenye tofauti tofauti na ni magari yenye aina mbalimbali, wateja wanaonekana wakiangalia na kukagua gari ili waweze kununua gari inayowapendeza.

Ya noti ya elfu moja ya kenya ambayo ina rangi kuu ya kahawia ,kuna picha ya Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa kenya pamoja na maandishi ya banki kuu ya Kenya. Kuna maandishi ya dhamani ya noti kwa tarakimu na maneno , pia kuna alama za usalama kama hologramu sehemu ya kuona kupitia mwangaza na nyuzi za usalama.

Pesa zenye aina za sarafu ambazo ni za asili ya kikenya za shilingi na shilingi kumi. Shilingi ishirini na shilingi kumi ya Kenya ni pesa ya kiwango cha chini sana cha Kenya ikiwa inanzia shilingi elfu moja na kuteremka chini hadi shilingi ishirini.

Katika soko lililo wazi ambapo shughuli tofauti tofauti unaendelea. Wanunuzi wanauza bidhaa yenye aina mbalimbali . Kuna Wale wanauza samaki, kuna Wale wanauza matunda ,kuna yule ambaye anauza viazi na ndizi.

Sehemu ya mitaani ambapo maduka yapo, vitu zimepangwa kwenye rafu. Nje ya duka hizi, kuna vibanda ambazo zinauza ndizi na matunda ya chikichi maji.

Kreti za soda, chupa za soda, unga wa Ugali, unga wa ngano na sukari na magunia ya michele na gunia zingine za sukari zimepangwa nje za duka, kuashiria kuwa mwenye duka ana mpango wa kuongeza bidhaa kwenye duka yake.

Kibanda cha kuuzia matunda kama vile ndizi ambazo zimeiva na zingine ambazo hazijaiva, tikiti maji, mizabibu, limau, maembe na matunda mengineo ambayo yamewekelewa juu zingine juu ya vibuyu, zingine mikasha na zingine kwenye boxi .

Sehemu ya soko ambapo kunauzwa matunda yenye aina mbalimbali kama vile nanasi, avocado machungwa , viazi vitamu, maembe na ndizi. Kibanda hiki ambacho kimeundwa pia kutumia karatasi ya plastiki.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ambayo imechorwa aliyekua rais wa Kenya Jomo Kenyatta, ambayo pia ina nembo ya Kenya na pia ina nambari ya kudhibitisha kuwa pesa hii sio ya uongo.

Matairi manne ya gari yaliyowekwa chini kwenye uso wa sakafu nairi. Matairi hayo yanaoshwa kwa maji na sabuni. Huenda kwa kutumia bomba la maji yenye msukumo mkubwa. Unasafishwa kwa makini. Huenda kwa ajili yao ya kuwekwa kwenye gari au kwa ajili kuuzwa.

Katika soko la kuuza nguo, ambayo inauza nguo za aina tofauti tofauti kama vile, jaketi, longi, sweta. Kuna watu ambao wanainama wanachagua, halafu kuna yule ambaye, anavaa longi kupimwa kuangalia kama inamtoshea.

Katika kibanda cha kuuza matunda kama vile, tikitiki maji, mzabibu, machungwa, maembe, nanasi na matunda mengineyo. Ambapo mtu mmoja, ameketi chini na kuwekesha mikono kwenye mapaja na kulala.

Magari ambayo, yameekeshwa kwenye uwanja, mojawapo ikiwemo gari ya kampuni ya Producing Credit ambayo, inatoa mkopo, hii ni njia moja ya kuweza kutangaza kampuni hii.

Magari yenye aina tofauti tofauti, yenye rangi tofauti tofauti kama vile buluu, rangi ya chungwa na nyeupe, ambayo yamepangwa katika nafasi yake ilikusaidia mnunuzi anapokuja kuangalia aweze kupita na kuweza kukagua gari.

Magari yaliyo kwenye chumba cha maonyesho yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kibiashara ambapo wateja wanaeza kuyaangalia kwa karibu, kila gari imeekwa katika nafasi yake ikiwa safi na limeangaza vizuri ili kuvutia wanunuzi.

Kipanda cha kuuza shanga, ambazo zinauzwa. Shanga zenye aina mbalimbali kama vile shanga za shingo, shanga za kiuno, shanga za miguu, shanga za mikono na shanga zinginezo za kuvalia katika sehemu mbalimbali ya mwili.

Muuzaji wa maziwa ambaye anauza maziwa kutumia mfumo wa elektroniki ambaye ana vikombe yenye vipimo mbalimbali anayetumia kupima maziwa, anamwaga maziwa katika kikombe cha kipimo kidogo.

Ngazo la kampuni la kutoka bima ambalo linaitwa jubilee insurance , ambalo linalipiwa shilingi elfu sita mia mbili kwa mwaka mmoja, ambalo linatoa bima kwa ya kuhudumia wanawake wajawazito kwa kipindi cha ujauzito.

Magari ambayo yameegeshwa katika kiwanja, magari yenye aina tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti, kuna gari ya kubebea mizigo na kuna gari ya kubeba watu wengi, halafu kuna gari za kibinafsi.

Katika duka la kuuza mayai, ambapo mayai yamepangwa kwenye kreti moja baada ya nyingine, yenye rangi tofauti tofauti kama vile, kijani kibichi, nyekundu na manjano. Mayai mengine yamewekwa kwenye marafu.

Chumba cha maonyesho ya magari ambapo kuna magari ya aina tofauti tofauti na pia gari yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi, bluu, nyekundu na nyeupe. Magari ambayo yamepangwa kwenye mpangilio mzuri huku moja ikimwachia mwenzake nafasi ili kusaindia mnunuzi katika kubagua gari.

Katika soko sehemu ya kuuza viatu vya plastiki ambavyo vinatumiwa kuoga viatu vyenyewe vimeanikwa ilikufanya iwerahisi kwa mteja kuweza kuchagua na pia kuweza kuleta wanunuzi.

Katika duka la kuuza kila kitu ambayo bidha zimepangwa kwenye rafu na pia, inatoa huduma za mpesa ambapo wanunuzi wanaeza wakatoa pesa ili kulipia dukani .

Ni katika soko ambapo wauzaji wanauza bidhaa tofauti tofauti kama vile blanketi ya kujifunika, miwa, matunda na bidhaa zinginezo. Wanunuzi wanaonekana kwenda katika pande zote.

Duka la kuuza maziwa ambalo linaitwa, Destiny Dairy, ambapo, wanunuzi wamesimama nje kwa kupanga laini kungojea zamu yao ili kuhudumiwa. Maziwa yamewekwa kwenye magaloni kwa sababu ya usafirishaji.